Jengo la "ATM" linalofanya kazi masaa ishirini na nne ndani ya siku saba ambapo watu mbalimbali huja kupata huduma zao za kifedha kama viza, kutoa hela au kuingiza hela katika akaunti zao.

Wafanyakazi wawili wa benki la mtaji wa usawa, wamesimama nje ya jengo lao lenye matangazo ya benki yao, wakitabasamu kuashiria kufurahia kazi, au muda wa kazi umeisha au ni siku ya kupokea mshahara.

Mwanamke amesimama karibu na protomotela ya benki ya "KCB",hapa anafanya muamala wa kifedha. Mishale miwili ya kushoto ikiwa na rangi ya njano na ya kulia rangi ya kijani ,ikimkumbatia mteja huyo. Mandhari haya yanaweza kutokea kwenye tangazo la benki likionyeshwa kwenye runinga.

Tangazo la kibiashara kutoka benki ya "ecobank", yenye picha ya mtu anayetabasamu, inayotoa huduma ya viza ina nadi faida zake kama kufanya malipo ya papo kwa papo.

Vinywaji vitatu vilivyo ndani ya chupa za glasi tatu, vifuniko vyake na mwonekano wake vinaaksi kuwa hiki ni kilevi au bia, vinahudumiwa katika baa yenye wateja wengi.

Gari jipya likiwa limefunguliwa mlango wa dereva, lina runinga ndogo ndani pembeni ya usukani. Kuna magari mengine yameegeshwa pamoja na yote ni mapya, inaakisi biashara ya uuzaji magari.

Kijana wa kiume aliyesimama mbele ya gari aina ya "YUDAI" nyeupe uwepo wa magari mawili na jina la kampuni hiyo ukutani inaashiria biashara ya uuzaji wa vyombo hivyo vya moto.

Magari ya Toyota yakiwa yameegeshwa kwenye eneo kubwa, ni rangi nyeupe na hazina sahani ya reseni kwa nyuma, hii inaakisi kuwa vyombo hivi vya usafiri ni vipya, mpangilio huu umefanywa na wauzaji wa magari wakitegemea bidhaa hiyo inunuliwe.

Mtu akiingia duka la maziwa ili anunue bidhaa hiyo. Mbele yake kuna jokofu linalotunza maziwa ya ng'ombe, ambayo mtu anapaswa alipie kwenye mita inayoonekana kwa nje, ili apate kinywaji hicho.

Friji maalumu la kutunzia maziwa linalo tumia mfumo wa kiatomotela, ambapo mteja anaingiza kiasi kidogo cha fedha, ili aweze kupata ruhusa ya kufungua na kuchukua maziwa yake pamoja na bidhaa za maziwa.

Watu kadhaa wanaume kwa wanawake wakiwa wamepanga mstari kusubiria zamu yao ya kununua maziwa yaliyotunzwa ndani ya jokofu hilo. Hapo kuna mita ambayo hupokea fedha kutokana na kiasi anachoitaji mteja.

Friji la maziwa yanayotoka kiwandani yenye picha ya maziwa yakimiminwa katika kikombe na mita ndogo inayopokea fedha, ambayo mtumiaji na ambaye anajisikia kunywa anaingiza kiasi kidogo cha fedha na kikombe chake na baada ya hapo anapata maziwa kutokana na kipimo chake alicholipia.

Duka dogo la maziwa na bidhaa zitokanazo na maziwa ambalo pia wanauza vitafunio, nje kuna picha ya ng'ombe amechorwa vizuri pamoja na maandishi mazuri ya rangi ya bluu, yote hiyo kuwezesha mteja ashawishike kufika hapo na kununua maziwa pamoja na bidhaa zake.

Jokofu la kisasa linalotumia umeme na lilopambwa stika yenye picha ya ng'ombe, akila nyasi iliyo hapo ndani ya duka la vyaa biashara. Ina mita ndogo nalo tumia mfumo wa kiatomotela ambapo mteja huweka kiasi cha pesa alichokusudia kulipa kutokana na mazao anayoyahitaji. Zaidi ya hapo kuna bidhaa kama mayai.

Mdada mmoja wa kiafrika akiwa ameketi akimimina maziwa kutoka ndoo moja kwenda nyingine ndani ya duka la maziwa. Nyuma yake kuna mchoro wa ng'ombe akila nyasi na pembeni yake kuna kabati la chuma.

Friji kubwa la maziwa lenye jina la "Uchumi" pamoja na picha ya ng'ombe akila nyasi, ambapo mtumiaji akijisikia kununua maziwa hayo anaingiza kiasi cha fedha katika mashine na anaweka kikombe chake kwaajili ya kupokea maziwa kutokana na kiasi alicholipa.

Duka dogo la Mangi lenye jina la "machani" linalouza maziwa freshi na maziwa mtindi, ambayo wateja wake hususani wakina mama wanyonyeshao watoto, hupenda kununua maziwa haya.

Mtu akimimina maziwa katika kikombe chake kutoka mashine ya kuhifadhia maziwa, inatumia mfumo wa kiautomotela, ambapo mteja analipia kiasi kidogo cha fedha ili aweze kupokea kiwango alicholipia.

Friji kubwa la kuhifadhia maziwa linalotumia mfumo wa kiautomotela, ambapo mtumiaji anaingiza kiasi kidogo cha fedha na hapo hapo anapokea kiwango cha maziwa alicholipia.

Duka dogo la maziwa, linalo itwa LEMAS DAIRY lina bidhaa nyingine tofauti kama mayai, mikate, na majani ya chai kama alivyopangwa kwenye kabati la ukutani, kwenye kioo cha sehemu ya mapokezi dada ametulia akisubiri wateja wapite hapo.

Kijana wa kiume amesimama nje ya duka la maziwa akiwa amevaa flana ya kijani, suruali ya kahawia na miguuni viatu vya wazi anasubiri kinywaji hicho ahudumiwe mbele ya meza ya duka.

Duka dogo la mjasiriamali lenye bidhaa maziwa kutoka viwandani kama maziwa halisi, mtindi na siagi zimepangwa vizuri ili kumvutia mteja achague na muuzaji apate urahisi wa kuchukua.

Jokofu la umeme linalobandikwa stika yenye mchoro wa mtu akikamua maziwa kutoka kwenye ng'ombe. Lina mlango mdogo kwa juu ambao unaruhusu mteja kupata huduma yake ya maziwa kwa kuingiza kiasi cha pesa.

Friji ndogo la maziwa halisi lenye rangi ya buluu na picha inayoonesha maziwa yakimiminywa kwenye kikombe, ndani ya friji hizo kuna maziwa ambapo mtumiaji analipia kiasi kidogo cha fedha ili apate kinywaji hicho.

Maziwa yaliowekwa kwenye chupa ndogo na madumu marefu ya kampuni tofautitofauti. Yakiwa yamepangwa katika rafu na mwanamke aliyevaa shati la bluu iliyokunjamana la mikono mirefu. Tayari kwa ajili ya manunuzi.

Watu mbalimbali wakiwa wamepanga foleni nje ya duka la maziwa linaloitwa "mkinda mpya" uliothibitishwa na uongozi wa akaunti ya muranga, ni mradi wa serikali wa eneo hilo, wenye lengo la kuwapatia wananchi maziwa ya uhakika.

Watu watatu walioketi katika viti vyeupe waliyo yanunua kutoka katika sehemu moja kwa kutumia kiasi kidogo cha fedha

Jokofu la umeme lililobandikwa stika zenye picha mbalimbali za ng'ombe, linatumia mfumo kiutomotela ambapo mteja hulipia kiasi cha fedha kinachoendana na maziwa anayohitaji.

Jokofu la umeme lililobandikwa stika ya bluu yenye picha mbalimbali za ng'ombe inayotunza maziwa, pembeni yake kuna meza ya mbao. Ina mita ndogo inayopokea malipo kabla ya mteja kuchukua maziwa.

Watu mbalimbali wa mtaa huu wakiwa na madumu mikononi, wamepanga foleni kununua maziwa katika mashine hiyo, inayotumia mfumo wa kiautomotela ambapo mteja anaingiza fedha ili anunue maziwa.

Kituo cha maziwa na bidhaa zake kiitwacho invebusi ambacho kina hudumia watu kwa kuwapa maziwa na bidhaa za maziwa, kama mtindi. Ambacho kinatoa huduma nzuri kutokana na uwepo wa mama kufurahia utamu wake.

Friji maalumu ya maziwa inayotunza maziwa, yenye picha ya ng'ombe na rangi ya bluu, ambapo mtumiaji huingiza kiasi chake cha fedha, ili aweze kupokea maziwa kulingana na kiasi cha fedha alichoingiza.

Friji kubwa la maziwa kutoa katika kampuni la teknolojia la Macloh, ambayo inatunza maziwa hayo kwa ajili ya ununuzi kutoka kwa wateja.

Friji la kisasa lenye uwezo wa kutunza bidhaa zote zinazohusiana na maziwa, kama maziwa halisi, mtindi au siagi, ambapo mtumiaji anapotembelea hilo duka, ana uwezo wa kuingiza kiasi kidogo cha hhela shilingi kumi kama ilivyoorozeshwa ili aweze kujipatia maziwa anayoyahitaji.

Duka la maziwa lililopo mtaani lina friji kadhaa ambazo zinatunza maziwa pamoja na bidhaa za maziwa kama mtindi na siagi, ikiwa tayari kwa ajili ya uuzaji kwa wateja.

Duka kubwa la bidhaa ya maziwa liitwalo "klompala", ambalo linauza aina ya mtindi, wenye virutubisho kama kasiani, vitamini na protini, ambazo ni nzuri kwa mwili wa binadamu katika kujenga mwili.

Mashine ya kisasa ya maziwa yenye rangi ya bluu, ambapo maziwa hutunzwa pamoja na bidhaa zingine za maziwa kama mtindi ili kwa mtumiaji anayejisikia kununua, anaingiza hela kidogo kwenye hiyo mashine na kwa kupitia kikombe chake anaweza akamimina maziwa au mtindi.

Friji kubwa la maziwa freshi inayotuuza maziwa kwa ajili ya watumiaji wanaosikia kununua ambapo watumiaji huingiza kiasi cha fedha kidogo, kama malipo ya kiasi cha maziwa anachohitaji kupata kutokana katika mashine hiyo.

Mashine maalumu ya kuhifadhia maziwa, ambapo mteja anapojiskia kunywa au kununua anaingiza kiasi cha fedha na anapewa maziwa kulingana na fedha aliyoingiza.

Mashine maalumu ya kutunzia maziwa yenye sehemu ya kulipia na sehemu ya kuwekea vyombo kama vikombe, ambapo mtumiaji anapojisikia kununua hayo maziwa anaingiza hela kwenye mashine, na anachukua kikombe kumimina maziwa anayo yahitaji.

Mgawaha wenye jina "marvel" wenye picha ya ng'ombe, ambapo wateja hutembelea hapa kwa ajili ya kununua maziwa na bidhaa zitokanazo na maziwa kama mtindi au siagi.

Mashine maalumu yenye picha ya mtoto, ndani yake ikiwa imewekewa maziwa yakutosha ambayo mtumiaji anaweka hela, na baada ya kuweka hela anapokea maziwa yake kwenye kikombe kwa ajili ya unywaji.

Duka dogo lenye jina linalosomeka dalasi bidhaa za maziwa kwa kiswahili lenye watu wanne wawili wakiwa wateja wakijaribu kununua bidhaa zitokanazo na maziwa kama: mtindi, siagi na maziwa yenyewe.

Duka la mangi la maziwa na bidhaa nyingine liloandingwa mpungi watu wakipita kununua maziwa na bidhaa nyingine za maziwa kama vile siagi

Duka la mangi, lenye jina lililoandikwa kwa Kiswahili, linasomeka kwa Kingereza kama hoteli, ambalo linauza maziwa na bidhaa zitokanazo na maziwa, kama mtindi na siagi, kwa watumiaji wa eneo hilo. Pia linauza bidhaa zingine, kama vinywaji vingine, vya soda na juisi.

Duka la maji lenye jina lililoandikwa kwa kiingereza na inasomeka kwa kiswahili kama "Maziwa ya uaminifu" ambalo watu wa mtaa hununua maziwa au mtindi kwa ajili ya mlo wa asubuhi au mchana.

Mashine maalumu ya maziwa inayotunza maziwa na ambapo, mtumiaji akifika anapohitaji maziwa anaweka glasi yake na analipia kiasi kidogo cha hela kinachoendana na vipimo vya maziwa anayoyahitaji.

Meza nzuri iliyopambwa na kupakwa rangi nyeupe pembeni kwa nyeusi juu, yenye masofa yanayoizunguka meusi yakiwa yamependeza. Chini kuna zulia lenye mchanganyiko wa rangi nyeupe na nyeusi. Watengenezaji hao wamefanya hivyo kwa sababu wanavijuza au kuvikodisha.

Watu wawili wakiangalia masofa yaliyopangiliwa katika eneo hilo yana rangi nzuri na yanavutia, juu kuna bango lenye jina la wauzaji pamoja na namba za simu kwa mawasiliano zaidi.

Meza yenye viti sita vya kulia chakula iliyotengenezwa na mbao, ikiwa pamoja meza na viti vingine pamoja na vitanda vidogo. Ambavyo vimewekwa sehemu ya wazi kwa ajili ya matangazo na rahisi wanunuzi kuviona.

Duka la samani lenye jina la "BASH" lilobobea katika utengenezaji wa vitanda vyenye ubora, ubunifu na mwonekano wa kipekee vyenye rangi nyeupe na vimetandazwa kwenye zulia lenye nyasi bandia ili visichakae.

Makabati meupe yenye rangi ya kahawa mlangoni yeyotengenezwa vizuri yenye mistari ya urembo pamoja, na kiti cha pumzikia ambacho huvutia mteja kununua.

Vitanda vya mbao vilivyotengenezwa kwa muundo wa kipekee kwenye ngazi zilizolala, zikiwa zimepangwa na watu kwenye eneo la wazi ili wateja waone na wanunue.

Bidhaa ya samani ya kipekee iliyotengenezwa kwa ustadi mkubwa na kwa muonekano wa kitofauti, unaoweza kutumika kama urembo manyumbani au hotelini na inaweza ikatumika kuwekea vitu kama maua.

Fundi wa mbao anachonga mbao kwa ustadi mkubwa, ili mbao yake iweze ikanyooka na iwe safi, kwa ajili ya kutengeneza vitu vya samani, kama vile meza, viti, vitanda au makabati.

Fundi mbao akifurahia kazi yake ya useremala kwa kugonga mbao na nyundo, akiwa na furaha katika karakana yake, yenye kuta ambazo hazijapigwa rangi.

Duka lenye vitu vya thamani kama meza, kochi na mito minne yenye rangi tofauti kama nyekundu, njano, machungwa na kijani. Ambayo imewekwa hapo kwaajiri ya kuuzwa kwa wateja.

Mafundi wawili wa seremala wakiwa wanasafisha mbao, ili iwe tayari kwa ajili ya utengenezaji wa vitu vya samani kama milango na madirisha.

Duka la samani lenye vitu mbalimbali kama: meza na viti vinane, pamoja na makochi na mito ambavyo viko tayari kwa ajili ya mauzo.

Makochi ya rangi nyeusi pamoja na meza nyeupe, zikiwa zimepangwa na wauzaji vizuri tayari kwa ajili ya wateja watakao ziona watakao kuwa wanapita karibu na maeneo ya wauzaji.

Fundi mbao akichonga mbao yake tayari kwa ajili ya kutengeneza vifaa vya samani, kama meza, viti na vitanda ili aweze kuuza na kujipatia hela yake ya kujikimu.

Meza kubwa lenye mbao kwa chini lilowekwa kioo kwa juu na viti vya mbao sita lilowekwa tayari kwaa aajili ya wateja.

Chumba kizuri kilichopo ndani ya jengo la kulalia wageni, chenye kitanda kikubwa kinachopokea watu wawili, kilichotandikwa vizuri na shuka jeupe pamoja na mito yenye rangi ya kahawia, na ina neti kwa ajili ya kujikinga na mmbu.

Mpishi mmoja pamoja na wahudumu wawili wa kike wakiwa wamebeba sahani yenye chakula wanasogea mezani ya mteja, uwepo wa mpishi wenyewe katika kuhudumia ina akisi umuhimu wa mteja husika katika hoteli hiyo.

Mandhari mazuri ya ndani ya hotelini ambapo kuna sebule yenye meza iliyo na vitabu pamoja na masofa mazuri, pia ina mahali pa kulia chakula ambapo kuna meza pamoja na viti na vyote vikiwa na rangi ya kahawia. Kuta za vyumba hivyo ni vya rangi ya bluu inayovutia.

Mhudumu wa kike aliyevaa shati jeupe na sketi ya bluu, akitabasamu huku anampatia mteja wake wa kiume chakula kilichopo kwenye sahani, nyuma yake kuna bufee ya vyakula mbalimbali katika mgahawa huo.

Mandhari ya eneo la kupumzikia lina giza kwa kiasi, urembo wa asili kwenye paa na viti vilivyobuniwa na wataalamu. Kuta zake ni za mbao na ina michoro ya waafrika halisi ikidumisha utamaduni wetu.

Watu mbalimbali wakiwa ndani ya duka kubwa na la kisasa wakiangalia na kununua vitu wavipendavyo. Bidhaa zimepangwa vizuri ndani ya makabati ya vioo, na kwakuwa eneo ni dogo kuna mlundikano wa watu.

Eneo kubwa lililojaa vifaa vitengenezwavyo na chuma na bati, kama: majiko ya gesi, masanduku ya bati yenye rangi ya bluu na vyombo vya kupikia chakula. Vimepangwa kimkakati ili wateja wazione kwa urahisi, hivyo wanunue.

Dada mwenye fulana ya kijani na suruali ya bluu akishika machungwa sokoni;; pia kuna matikiti, ndizi, mapapai na maparachichi ya kutosha.

Wanawake kadhaa wakitazama bidhaa mbalimbali zilizopo sokoni, ni wazuri waliojaliwa maumbile na wamevaa kinadhifu, uwepo wao huo kutokana na bidhaa iliyopo inaweza kuwa ni vipodozi.

Wanawake mbalimbali wakisimama na wengine kuchuchumaa, wanapanga bidhaa za sokoni katika visado kama viazi, ili wapita njia waweze kuona bidhaa wanazoziuza na waweze kushawishika kununua.

Soko kubwa lenye vifaa vya kisanaa vyenye kuvutia ambavyo wanatumia watu kama mapambo, watu mbalimbali hutembelea soko hilo kununua vitu hivyo vya samani kukumbushia utamaduni wao.

Mikono ya mwanamke ikishika kifaa cha kielektroniki cha kufanyia malipo hapa. Kadi ya benki inachomekwa kwa chini, na mteja anaingiza taarifa zake na zikiwa sahihi muamala unafanyika na risiti inatoka kwa juu.

Programu tumishi ya mitandao maarufu ya simu nchini, iliyofunguliwa ndani ya simu janja, ambapo mtu hupata huduma mbalimbali kama salio, vifurushi, mikopo na huduma nyingine za kifedha.

Chumba kikubwa chenye milango yenye vioo ang’avu ambavyo vinaonyesha vitu vya nje, kuta zake zimepigwa rangi nyeupe na chini zimewekwa vigae vinavyong’aa sana, mtu aliyevaa suti jeusi na shati akionekana anaonyesha mandhari ya jengo hilo kwa mteja.

Nyumba za kuishi zilizojengwa kwa ghorofa na kupakwa rangi vizuri, zinafanana kwa muundo zikiashiria kuwa ni nyumba za kupanga. Nyumba hizo hazina wapangaji kwa sababu madirisha yamefungwa.

Tangazo la biashara linalohusika na biashara ambapo muuzaji analiuza ilo eneo kwaajili yakupata fedha kwa mahitaji yake

Nyumba za kupanga zenye ghorofa zenye geti la kisasa na kuta zilizopakwa rangi sawsawa na nyumba yenyewe, pembezoni mwake kuna barabara ya lami kwa vyovyote hivi humvutia mpangaji kuja kupanga nyumba katika eneo hilo.

Nyumba za kupanga zilizopangana kwa mstari na ambazo zimezungukwa na ukuta ambazo ndani mwake kuna mwenye nyumba, ambaye anapangisha watu kadhaa waishi ambao mwisho wa mda flani wanalipa kodi kutoka na makubaliano waliyo wekeana.

Duka kubwa la kibiashara lenye suti za rangi tofautitofauti, zilizotundikwa kwenye rafu nyeusi na ambazo zina bei pamoja na ukubwa wake zilizowekwa kwenye karatasi. Zikiwa zimepangwa vizuri kwa ajili ya wateja kununua bidhaa hizo.

Duka dogo la nguo lililopo ndani ya maduka makubwa haya ya kibiashara, lenye sehemu ya kubadiliishia nguo, na nguo kadhaa zilizotundikwa kwenye raki yake, katika mpangilio maalumu, na pia kuna taa ambazo zinamulika hata wakati wa usiku.

Mgahawa mwenye mwanga mzuri wa kumulika gizani na vinywaji vilivyopangwa kwenye kabati unaoakisi mandhari ya usiku. Watu hupenda kwenda sehemu hizo baada ya kazi hususani kipindi cha sherehe au siku za mapumziko ili wajiburudishe.

Jengo kubwa la kibiashara lenye maduka mengi, wafanyabiashara wamepangisha fremu ndani ya mjengo huo ili wafanye shughuli zao kuna uwepo watu wengi wanaoingia na kutoka.

Bidhaa mbalimbali zilizofungwa kwenye vifungashio na zilizotunzwa ndani ya makabati yenye vioo, kurahisisha wateja waweze kuona bidhaa hizo wanavyo jaribu kupita na hivyo kurahisisha manunuzi.

Kaunda suti za rangi tofauti zilizoning'inizwa katika makabati ya wazi ndani ya duka kubwa, kwa ajili ya mteja aweze kuziona na kuvutiwa nazo kiasi kwamba ashawishike kununua.

Duka kubwa la kisasa lenye taa zinazomulika ikiwemo na makabati zinazomvutia mteja kununua bidhaa

Watu mbalimbali wa dini na dhehebu zote wakitembelea duka kubwa linalouza vifaa kama mabegi na viatu mbalimbali vya kiume na vya kike.

Eneo la duka ambapo kuna viti, meza pamoja na makabati ya mbao yalipangwa vizuri, ikiashiria uwepo wa huduma za vyakula pamoja na vinywaji kwa wateja.

Duka kubwa la vinywaji mbalimbali kama: soda na juisi, ambavyo vimepangwa vizuri kwa mpangilio wa vinywaji, ili kumrahisishia mteja anapopita kuchagua; ndani ya duka hilo pana taa zinazomulika vizuri ili mteja aone bidhaa zilizopo.

Duka kubwa na la kisasa lenye taa ang’avu linalouza viatu vilivyopangwa kwenye rafu, zimewekwa bei za punguzo kumvutia munuzi, pembeni ya rafu kuna sofa jekundu linalo linalomuwezesha mteja kujaribu bidhaa hiyo kabla hajanunua.

Duka kubwa la nguo na la kisasa lenye taa ang'avu zinazo mulika vizuri pamoja na bidhaa mbalimbali kama; mipira tofauti tofauti, viti vya rangi tofauti, na pikipiki pamoja na baisikeli.

Maeneo ya jijini kuna maduka mengi makubwa, watu hupenda kununua mahitaji yao kule kwa sababu ya upatikanaji wa aina mbalimbali ya vitu, tafiti zinaonyesha wanawake wengi kukesha humo na yote inasababishwa na uzuri wa bidhaa wanazokutana nazo.

Duka kubwa la kisasa lilo makabati pande zote kwa mpangilio mzuri, bidhaa zimewekwa pamoja na bei zake chini ili kurahisisha mteja kutafuta kitu cha kununua.

Duka kubwa la kisasa lenye bidhaa mbalimbali zilizofungwa kwenye kufungashio, na zimepangwa kwa mpangilio. Pia kuna sehemu ya wahudumu wanaopokea malipo kutoka kwa wateja walionunua bidhaa hizo.